Bandani la ng'ombe lililojengwa kwa miti na mabati, limewapatia makaazi ng'ombe wawili. Kwenye mazingira ya mashambani ng'ombe mmoja ananyonya maji kwenye beseni la zege lililo mbele. Pembeni kuna mitungi miwili ya plastiki na zana za kilimo zilizotawanyika ardhini.

Ng'ombe watano wamesimama kwenye uwanja wa majani wakiendelea kula nyasi kutoka kwenye tairi kubwa lililogeuzwa kuwa sehemu ya kulishia, banda la mbao na miti iko nyuma yao, wakionyesha maisha ya kawaida ya kijijini.

Shamba la migomba imepangwa kwa safu. Kile mmea ukiwa na majani makubwa na mnazi ya ndizi mbichi. Ardhi kati ya safu ni wazi, ikiruhusu upatikanaji rahisi. Mazingira haya yanaonesha kilimo cha ndizi katika hali ya asili.

Mtu anayevua maziwa kutoka kwa ng'ombe kwa kutumia ndoo ya plastiki ya samawati. Amevaa sketi yenye mistari na shati la rangi ya chungwa na kijani. Ng'ombe amefungwa miguu, na wengine wanaonekana nyuma.

Eneo la nyuma lina nyasi na miti ya ndizi kwa wingi na kuna kibanda rahisi kilichofunikwa na mabati. Mazingira yanaonekana kuwa ya kijijini au bustani ndogo ya nyumbani.

Kikapu cha kienyeji kilichosukwa kwa nyuzi za kahawia kinabeba unga mweupe uliochanganywa vizuri kimewekwa juu ya konteina jekundu huku kiti cha samawati kikionekana kwa nyuma. Mazingira haya yanadhihirisha mbinu za jadi za kuhifadhi au kuwakilisha bidhaa muhimu kama unga.

Mtu ameketi shambani kati ya mimea mirefu ya mahindi na uoto wa asili akiwa amevaa fulana yenye katuni . Mandhari inaonyesha shughuli za kilimo na maisha ya vijijini yenye utulivu.

Shamba la migomba lenye udongo wa rangi nyekundu linaonyesha ndizi mbichi zikiwa zimechomeka kwenye miti yenye majani mabichi. Mazingira ni ya kilimo yakisisitiza hatua ya ukuaji wa mazao kabla ya kuvunwa.

Ng'ombe wawili wenye madoa meusi na meupe wamelala juu ya ardhi ya udongo. Mmoja akiwa amepumzisha kichwa juu ya mwenzake. Mandhari ya nyuma inaonyesha nyasi kidogo, ikiashiria mazingira ya shamba tulivu.

Njia ya udongo inapita katikati ya mashamba yenye mimea ya kijani kibichi kama migomba. Mazingira ni ya kilimo cha kitropiki chini ya angani la samawati lenye mawingu meupe. Mandhari inaonyesha utulivu wa vijijini.

Watu nashirikiana kupakua chakula kwenye bakuli za kijani na samawati. Zilizowekwa juu ya sinia la fedha, mikono kadhaa inaonekana ikichanganya uji au wali katika mazingira ya nchi yenye mimea, mazingira yanaonyesha shughuli ya kijamii ya maandalizi ya mlo.

Bini lina andaliwa kwaku chuja maziwa kwenye kitamba maalum sufuria ilo karibu ina maziwa yaliyo chemshwa tayari kwa hatua yaku tengeneza jibini.

Shamba la migomba limepangwa kwa safu nadhifu, mimea ikiwa na majani makubwa ya kijani. Udongo umetunza vizuri bila magugu, unaonyesha mazingira bora ya kilimo. Mazingira haya yanatoa matumaini ya mavuno bora.

Shamba la ndizi limejaa mimea iliyopangwa kwa safu, kila mmea ukiwa na majani makubwa ya kijani na migombo imara, arthi imefunikwa na nyasi na udongo ikionyesha mazingira ya kilimo cha ndizi katika hali ya kijani kibichi

Mwanaume anabeba mzigo wa ndizi mbichi sokoni, huku ndizi zingine zikiwa zimepangwa huku mbele. Nyuma kuna watu, vibanda vya biashara na gari, yakionyesha shughuli za soko la kienyeji.

Ndizi bado mbichi zinaning'inia kwenye mmea wa mgomba uliojaa majani mapana ya kijani kibichi. Mazingira ya asili yaliyotuzunguka yanaonyesha hatua ya kukuwa kwa tunda kabla ya kuvunwa. Ishara ya ustawi wa kilimo cha nyumbani cha nyumbani. Inaonekana mmea huu una afya nzuri.

Watu watatu wanashughulikia mzigo mkubwa wa ndizi mbichi zilizolazwa juu ya majani ya ndizi. Wanazipanga au kuzichambua katika mazingira ya shamba ya ndizi au miti ya ndizi. Hii ni sehemu ya kazi ya kilimo na utundikaji wa mazao.

Mtaa umejaa maji ya mafuriko huku magari, pikipiki na riksha zikipambana kupita katikati ya maji hayo, toyota nyeupe iko katikati ikiwa imezama kiasi, na watu wanaendelea na safari licha ya changamoto, mazingira haya yanadhihirisha hatari ya mafuriko mjini kwa usafiri wa maisha ya kila siku.

Wanaume wawili wamesimama kando ya piki piki yenye mitungi mikubwa ya chuma wakihusika na shughuli ya kusambaza maziwa. Mmoja anashika chombo kidogo akimimina au kupima maziwa. Mandhari ni ya kijijini yenye barabara ya udongo na uzio wa mbao.

Ng'ombe amevungwa kwenye reli ya chuma huku mashine ya kukamulia maziwa ya deleval ikiwa imeunganishwa kwenye kiwele chake, mazingira ni safi na yanasakafu ya zenge, yakionyesha teknologia ya kisasa ya ufungaji wa maziwa.

Ng'ombe mmoja amefungwa kwenye mti akiwa na uvimbe. Hali inayoashiria ugonjwa wa ngozi au maambukizi. Mandhari yanajumuisha ardhi ya udongo na majani makavu zinazohitaji uangalizi wa haraka kwa mifugo.

Ng'ombe wawili wanapita kwenye njia nyembamba, iliyozungushiwa uzio wa kionekana kuwa na mwili uliojaa maji, mpira wa maji huko upande wa kushoto, ukionyesha kuwa ameoshwa au kunyunyiziwa maji, mazingira ni ya shamba lenye miti na vifaa vya mifugo.

Duka ndogo la Destiny Dairies linauza maziwa yaliyopikwa kupitia mashine ya milk ATM. Watu wamekusanyika wakihudumiwa huku mitungi ya maziwa ikiwa imewekwa nje. Jengo lina mlango wa samawati na mabati ya nje.

Mtu amepiga magoti shambani, akichambua mahindi kando ya kikapu kikubwa kilichotengenezwa kwa majani ya mgomba. Mazingira ya mashambani yenye migomba yanaonyesha maisha ya kilimo katika maeneo ya vijijini.